Umati wa jinsia mbili ya kiume na ya kike uko sokoni. Umevalia mavazi meupe, meusi, manjano na vilevile kijani kibichi.

Jumba ambalo lina milango mitatu ambayo miwili ni ya rangi ya buluu na madirisha mawili ambayo moja limefunguliwa.

Mahindi, nyanya, viazi tamu, karoti, vitunguu maji na ndizi. Kunaonekana pia watu wa jinsia moja ya kike ambao wamevalia mavazi meusi, kijani kibichi na buluu.

Gunia lililotandikwa kwa sakafu na ambalo lina karoti, pilipili hoho na tango. Pia kunaonekana kuwa na ndoo tano ambazo zimejaa viazi, nne zikiwa nyeupe.

Mkono ulioshika shilingi elfu mbili na mia. Mia hizi hutumika nchini Kenya kununulia bidhaa kama vile unga wa sima, unga wa ngano, mchele na hata vyakula vingine.

Soko la viatu, nguo na mabagi. Kuna mwanamke aliyesimama amebeba mkoba, na ana fulana ya rangi ya manjano.

Viti, watu wa jinsia mbili, ya kike na kiume, nguo na mabanda yaliyo na mabango kama vile salon .

Mama na baba ndio nguzo muhimu ya familia yenye furaha na watoto wao.

Risiti ambayo ni ya kuonyesha malipo ya KRA tax ambayo ni ya mnamo Julai mwaka wa elfu mbili kumi na sita.

Chumba ambacho mlango yake ni wazi kinaonekana kuwa cha biashara ya maziwa kwa sababu ya michoro ambayo ni ya ng'ombe na maziwa.

Jumba la ghorofa ambalo madirisha yanaonekana kuvunjwa na mbele kuna maandishi ya, GLORY FOREX BUREAU.

Watu sita wa jinsia mbili ya kike na ya kiume, wanaonekana kufanya biashara ya mboga. Hali ya anga ni ya mvua. Magari mawili yameegeshwa kando.

Duka la viatu vya rangi 𝑘𝑎𝑚𝑎 𝑣𝑖𝑙𝑒 nyekundu, nyeusi, nyeup𝑒, 𝑠amawati, machungwa na hudhurungi.

Duka la kuuzia nguo na viatu linaashiriwa na kupangwa kwa kanga kwenye kabati, na viatu vilivyowekwa kwa kabati ya juu.

Vikapu vingi ambavyo hutengenezwa kwa mkono na hubebea mizigo kama vile chakula.

Noti za shilingi elfu moja, mia tano, mia mbili na mia ambazo hutumika nchini Kenya kununulia bidhaa kama vile mahindi, sukari na unga wa ngano.

Gari jeusi linatumika kusafirisha abiria au mizigo kutoka sehemu moja hadi nyingine kwa barabara.

Mkono ulioshikilia simu ya mkononi ambayo imeonyesha menu ya Mpesa inayotumika nchini Kenya kutuma na kupokea pesa.

Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi na Tanzania ni nchi za Afrika Mashariki.

Amaco ni kampuni ya bima. Ili kuwasikiana nao unaweza kubonyeza nyota mbili sita nane alama ya reli.

Kitoweo cha samaki ambao ni tayari kuliwa wanaweza kuliwa na sima au wali.

Rangi nyeusi, nyeupe na machungwa. Kunaonekana watu wa jinsia mbili, ya kiume na kike ambao wamempakata mtoto. Pia kuna maandishi ya, Life Insurance.

Anwani ya Janemusau@gmail.com. Na mtu wa jinsia ya kike, aliyevalia miwani.

Pikipiki, nyumba ambalo mlango wake uko wazi, chumba ambacho kunaonekana kuwa na duka na mlango wake umeandikwa mpesa ukiashilia kuwa inatoa huduma za mpesa.

Rangi nyeusi, samawati, buluu, manjano na machungwa pia salio la pesa linaonekana kuwa sitini na nane efu na mia nane.

Gari jipya jeupe lenye magurudumu meusi liko kwa chumba cha mauzo na kuna mataa mengi sana kwa chumba hicho.

Gari jeupe, jumba la ghorofa ambalo chini lina duka la rangi nyeupe samawati na ambalo limeandikwa, Mount Kenya Milk Depot.

Sokoni kuna siku maalum ya kuendesha zoezi hili ambao wachuuzi wanaleta bidhaa za mashambani, wanyama na hata mimea.

Chumba cha kuonyesha magari sita ambayo ni mapya mojawapo ni rangi nyeupe.